Kuna nyumba yenye mabati mekundu pia lango limefunguliwa na lingine imefungwa dirisha haijawekwa vioo mbele yake kuna nyasi pia kuna pipe za maji ambayo hupeleka maji.

ni nyumbani, gorofa ya pili. Kuna maua nje yake, na nyasi zilizokatwa kwa utaratibu. Pia, kuna chuma zinazoonekana pia ni za kushika.

Kuna posti ya bendera, chuma hii ni ya rangi nyeupe. Kuna miti kando yake, juu kuna mawingu. Rangi ya mbingu ni samawati pia inaonekana ni jioni.

Kuna vitabu, ya kwanza ikiwa na michoro ya watoto ambao wanacheza mchezo wa kuruka. Kwa picha kuna mti nyuma yao, pia chini kuna nyasi, pia hapa inaonekana ni meza.

Kuna mitungi ya gesi ya kuzima moto pia na dirisha la chuma. Dirisha la vioo pia inaonekana ndani. Pia huku inaonekana kuwa ni mahali ama gasi ya kuzima moto.

Kuna mwanake ambaye ameketi kwenye kiti chake. Anaonekana kuwa miguu zake ni za chuma. Ako na kitu cha kutembea ama kusaidia kutembea. Kuna maelezo yake kuhusu yeye na mahali anapotoka.

Kuna nyaya za stima, kuna ukuta wa simiti, kuna vitu amabyo watoto huchezea, kuna njia ya kupita kuna maua, kuna miti yenye maua, pia kuna chuma cha rangi nyeupe.

Kuna watu ambao wanapiga picha , unaonekana kuwa wameshinda kwa mchezo fulani ama riadha fulani, kuna ambaye anabebwa na wheelchair , kuna maandishi ama maelezo kuhusu mchezo pia kuna kiti kando yao.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa anatembea kwenye jahazi pia amevalia miwani kuna miti kando ya mto ama bahari kuna maji pia anaonekana kuwa amesuka nywele.